Picha hii inaonyesha nyumba za kisasa ambazo ni nyumba ya ghorofa. Nyumba hii inaonekana na vioo vinavyometameta yaani ndani kuna mwangaza unaotokea. Ni nyumba mbili aina ya ghorofa.